Wanawake zaidi ya sita wako huku kukiwa na mwanaume mmoja , wakionekana katika hali ya furaha , wakimshuhudi mshonaji akiwa anashona nguo katika mashine kisasa, hii inaonyesha katika mabanda maalumu au maonyesho katika sherehe za sabasaba , au nanenane au sherehe maalumu kwaajili ya wafanyabiashara.

Hapa ni darasani ambapo elimu ya watu wazima au chuo kikuu inatolewa, mwalimu anaonekana akikagua wanafunzi wake (madaftari yao) kujua kile walichoandika, huku kila mmoja akiwa amekaa katika nafasi yake.

Jamii ya watu wazima iliyosoma na kustarabika ni muhimu sana katika kuzalisha kizazi cha kesho, katika darasa hili mwalimu anaonekana akiwa amemteua mmoja wa wanafunzi kwenda mbele ya ubao kwa ajili ya kuelekeza au kufundisha jambo fulani, huku wanafunzi wengine wakikaa katika nafasi zao kusikiliza.

Hili ni darasa la elimu ya watu wazima. Ndani ya darasa hili kunaonekana wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati yao. Pia anaonekana mwalimu akiwa anakagua au anamwelekeza moja wapo ya wanafunzi katika darasa hili.

Hii ni elimu ya watu wazima, ambapo mtu mmoja katika kikundi hutumia nafasi yake darasani kuelekeza watu wengine, elimu ya watu wazima hutolewa hasa Kwa watu ambao, walikosa elimu kipindi cha utoto wao.

Jamii iliyostarabika na kuelimika ni muhimu sana katika jamii yetu, ili kuandaa kizazi cha kesho. Hapa anaonekana ni mwalimu akitoa elimu au somo fulani kuhusiana na kitu fulani. Ambapo elimu hii anatoa kwa watu wazima ambapo wenyewe wamekaa na kumsikiliza kwa makini juu ya kile anachokisema

Jamii iliyosoma na kustarabika ni muhimu sana katika kuendeleza kizazi cha kesho. Katika chumba hiki inaonekana elimu ya watu wazima ikiwa inatolewa kwa watu wazima, huku kiongozi akiwa anaelezea juu ya jambo fulani na wengine wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Mteja anaonekana akiwa amesimama katikati ya mashelfu ambapo vitabu huwa vimepangwa, sehemu hii hujulikana kama bukushopu au sehemu vitabu viuzwapo kwa ajili ya wanafunzi au watu mbalimbali wanaopenda kujisomea.

Hii ni shule ya awali au ya chekechea ya watoto wadogo, kwani mazingira yake yanaonyesha kuwa na baadhi ya vifaa ambavyo hutumia kwaajili ya michezo, vilevile nyuma ya bembea hii au michezo hii inaonekana kukiwa na miti hivyo inaashiria mahali hapa ni sehemu pa watoto.

Hii ni shule ya msingi, ambapo mwenekano wa wanafunzi wakiwa wameketi katika madawati yao wakimsikiliza mwalimu ambaye anatoa mafundisho juu ya somo flani au kuelezea mada flani.

Mwalimu anaonekana ubaoni akiwa anaandika na kuchora michoro. Katika ubao huu maandishi yaliyo andikwa yanaashiria wanafunzi wa shule hii ni wa shule ya chekechea au shule ya msingi.

Huu ni ukurasa katika kitabu, ambapo ukurasa huu unaelezea wingi na umoja katika picha mbili tofauti, picha ya kwanza inaonekana mtu mzima akiwa amevalia vazi la kanzu akiwa ameshika kitabu, picha ya pili inaonekana mwanafunzi wa shule ya msingi akiwa ameshika kiatu na viatu.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakionekana wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu ambae alikuwa akiwafundisha juu ya somo au maada fulani. Hii shule, inapatikana kati ya nchi mojawapo ya Afrika Mashariki, kwani mazingira hayo yalikuwa yaki akisi moja ya nchi hizo.

Hii ni shule ya msingi ya awali mazingira ya shule hii yanaonesha madarasa huku yakiwa yamezungukwa na miti ambayo hutumika kama urembo pia uwanja wenye nyasi upo pembezoni mwa madarasa haya.

Huyu ni mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya darasa huku akitoa elimu au mafunzo juu ya somo fulani, wanafunzi wanaonekana wakiwa wanamsikiliza kwa makini juu ya kile mwalimu anachokisema, mala hii nyingi hii ni shule ya msingi.

Huyu ni mwalimu wa shule ya msingi akiwa anfundisha somo la hesabu akiwa mbele ya wanafunzi akiwaelekeza juu ya somo hilo, huku wanafunzi wakionekana wapo makini wakiwa wamekaa katika nafasi zao wakimsikiliza mwalimu.

Haya ni madarasa katika shule za awali au Kwa jina jingine zinajulikana mama "primary school". Ni muhimu kwa wanafunzi kujifunza katika mazingira yaliyotulia na ukimya.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi wa Shule ya Sekondari au Shule ya Awali, ambapo ni kitabu cha hesabu, kikiwa kinatoa au kinaonesha namna hesabu mbalimbali kama vile; Jumlisha na Kutoa, huku picha za wanyama zikitumika.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa nje ya madarasa wanaonekana wakiwa wanapakia mitihani katika bahasha, kwa ajili ya kupelekwa kwa hatua zaidi za usahihishaji.

Hawa ni wanafunzi waliopo darasani ambao wanafanya mtihani kwani kila mmoja anaonekana ameketi katika kiti chake huku akifanya mtihani wake mwenyewe, hii inaashiria elimu hii ni ya sekondari kwani wanafunzi ndiyo hufanya hivi.

Maktaba au laibrari ni sehemu muhimu kwa wanafunzi kwa ajili ya kujifunza, shule hii ni shule ya sekondari ambapo mwalimu anaonekana akiwa anapangilia vitabu katika maktaba au librari ambapo wanafunzi huja kwa ajili ya kujisomea, kwani mazingira yake yanaonyesha kuna ubao.

Hii ni maabara au labalatori, aina hii hupatikana katika shule za sekondari ambapo wanafunzi wanaopenda kujifunza masomo ya sayansi, huenda sehemu hii ili kuweza kujifunza zaidi kivitendo hasa katika masomo ya bioloji na kemia.

Hii ni shule ya sekondari ambapo inaonekana kuwa ni bweni au sehemu ambapo pia wanafunzi wanakaa hapohapo, kwani unifomu kama vile masweta yanaonekana yakiwa yameanikwa katika uzio wa shule hii. Chini kunaonekana kukiwa na nyasi huku mbele yake kukiwa na majengo.

Hapa ni shuleni haswa shule ya sekondari, ambapo vitanda vimepangiliwa katika mabweni huku kukiwa na meza ya kusomea kuwawezesha wanafunzi kukaa katika mazingira mazuri ya kujisomea.

Walimu wawili, mmoja wa kiume na wakike wakiwa ofisini na vitabu vingi wakiwa wanaelekezana na kuelimishana juu ya jambo fulani, hii ni shule ya sekondari au msingi kwani nje wakionekana wanafunzi wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali

Hawa kundi la walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani, ambapo wanakagua mitihani hii kabla ya kugawiwa kwa wanafunzi wa sekondari kabla ya kuanza kwa mitihani. Hiki kinaonekana ni kipindi cha mitihani kwa wanafunzi wa "form four" au wa "form two", ambapo hugawiwa aina hii ya mitihani.

Katika darasa hili wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi wakisubiria mitihani. Walimu na wasimamizi wanaonekana wakiwapanga wakiwa tayari kwa ajili ya kuwagawia mitihani. Mazingira haya ni ya shule ya sekondari.

Walimu wa shule ya sekondari wanaonekana wakiwa darasani au ofisini. Wakiwa wamesimama pamoja huku wakijadiliana kuhusiana na jambo linalohusiana na mtihani.

Hapa ni maktaba au librari, ambapo wanafunzi wa shule ya sekondari wawili wa kike wanaonekana wakiwa wanachagua vitabu kabla ya kwenda kujisomea katika meza inayoonekana, maktaba hii inaonekana ni ya kisasa kwani madirisha yake yanaonekana ni makubwa yenye kupitisha mwanga na hewa nzuri.

Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu au koleji, ambapo mwalimu anaonekana akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa maelezo au akifundisha somo fulani, wanafunzi wameketi kwa umakini wakimsikiliza mwalimu juu ya kile anachowaelekeza.

Hapa ni darasani ambapo elimu ya chuo kikuu inatolewa. Wanafunzi wanaonekana wakiwa wamekaa katika nafasi zao vizuri huku wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao kwa makini.

Mwalimu wa chuo kikuu au koleji anaonekana akiwa darasani akifundisha juu ya jambo fulani huku wabafunzi wakichukua uangalifu maalumu katika kumsikiliza mwalimu, anaonekana akielekeza somo au jambo fulani kwa kutumia projekta.

Hapa ni darasani au sehemu ya semina ambapo mkufunzi au kiongozi anaonekana akitoa maelezo au akifundisha juu ya jambo fulani, hapa watu wote wanaonekana ni watu wazima na kompyuta zikiwa mezani zikiwa zimelimwa, wakiwa wanasikiliza kile kinachoelezwa na mwalimu au kiongozi wao.

Hapa ni darasani au ofisini, sehemu ya walimu au wakufunzi, elimu hii inaonekana ni elimu ya chuo kikuu au koleji, hapa mwalimu anaonekana akielezea. jambo fulani au somo, huku wengine wakimsikiliza kwa makini.

Hawa ni wanafunzi, wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa darasani au ukumbini ambapo mwalimu au mkufunzi huelezea na kutoa elimu juu ya jambo fulani. Katika ukumbi huu viti vyote vinaonekana vikiwa na rangi nyekundu.

Katika kuhakikisha kuwa tunatengeneza jamii bora swala la elimu ni muhimu sana, wasomi wa chuo kikuu au college wanaonekana wakiwa wanafanya diskasheni, wakijadiliana juu ya jambo fulani huku wakitumia kompyuta mpakato katika usaidizi wa kazi zao.

Hawa ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanaonekana wakiwa chuoni, huku wakitumia kompyuta mpakato kuelekezana na kuonyeshana juu ya jambo fulani.

Hapa ni chuoni au "Koleji" ambapo mwalimu anaonekana akisimama mbele ya wanafunzi darasani, akitoa somo au maelekezo juu ya jambo fulani. Wanafunzi wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa wakisikiliza maelezo au somo kwa mwalimu.

Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu au koleji, ambapo anaonekana wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu ambaye yupo mbele yao, akiwaelezea au kuwafundisha juu ya somo fulani, huku wenyewe akiwa amekaa katika sehemu zao na kumsikiliza kwa makini.

Sehemu hii inaashiria kuwa kuna kikao kina endelea kuhusiana na jambo flani baina ya wafanyakazi na kiongozi wao, au mwalimu akitoa darasa chuoni juu ya jambo fulani hii ni elimu ya watu wazima.

Hapa ni darasani katika elimu ya chuo kikuu, mwalimu anaonekana yupo mbele na wanafunzi au katikati akiwa anaelezea kuhusiana na jambo fulani au somo, huku kila mwanafunzi akiwa ameketi katika eneo lake na kumsikiliza kwa makini.

Hii ni elimu ya watu wazima, ambapo hutolewa katika vyuo vikuu au taasisi nyingine za aina hiyo. Mwalimu anaonekana akitoa elimu juu ya somo flani au mada flani, huku wanafunzi wakionekana wakiwa waangalifu na watulivu katika kuskiliza kile kinachoelezewa na mwalimu wao.

Hapa ni darasani ambapo elimu ya chuo kikuu inaonekana ametolewa huku mwanafunzi, wakiwa wanamsikiliza mwalimu kwa umakini juu ya kile kinachoendelea kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake huku akiwa anaandika kile kinachosemwa.

Hii ni makataba au "library" ambayo inapatikana katika sehemu za elimu za taasisi za juu kama vile vyuoni na "collage", ambapo wanafunzi wanaonekana wakiwa wanajisomea huku viti vikiwa vimepangiliwa kwa mpangilio maalumu ili kuwezesha wanafunzi kusoma kwa utulivu.

Huyu ni mwanazuoni au mkufunzi wa elimu ya juu kama ijulikanavyo kama elimu ya chuo kikuu au koleji, akiwa ofisini kwake huku akiwa anafurahia jambo fulani katika majukumu yake ya kazi akiwa amezungukwa na magazeti na vitabu mbalimbali.

Hapa ni darasani ambapo wanafunzi wa chuo kikuu wanaonekana wakifundishana au kuelezeana juu ya jambo fulani, huku wakitumia kompyuta mpakato katika kuendelea kusoma kwao.

Wanafunzi wa 'college ' au chuo kikuu, wakiwa hosteli wakiendeleaa kujisomea au kujifunza kwa kutumia komputa mpakato. Huku kila mmoja akitumia komputa yake.

Mwalimu huyu aliyesimama mbele ya wanafunzi akiwa amevalia koti jeupe anaonekana akiwa mbele ya wanafunzi hao ambao wanaonekana kufurahia somo hili juu ya vipodozi na urembo mbalimbali. Hii inaonyesha ni chuoni au darasa maalumu kuhusiana na urembo huu.

Kundi la wanafunzi waliomaliza elimu ya juu wakionekana kurusha kofia zao juu katika tukio la upigaji picha, wakiwa wakifurahia kumaliza kwao elimu yao, hii hutokea pale tu ambapo wanafunzi humaliza masomo yao ya juu.

Elimu ya chuo kikuu ni muhimu sana katika kumjenga mtu, ili kuja kuwa na ufanisi juu ya kazi fulani. Hapa inaonekana wanafunzi wa chuo kikuu au "collage", wakiwa wanadiskasi juu ya jambo fulani, huku wakitumia kompyuta au kompyuta mpakato katika kuelekezana juu ya jambo hilo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani huku wakiwa wamevalia mavazi mbalimbali, wote wakionekana wakiwa wamekaa kwenye viti vyao, mbele yao akiwa ni mwalimu au mkufunzi akitoa maelezo juu ya jambo fulani.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya ufundi na vitendo, wakiwa darasani wamevalia maovaroli, huku wakiendelea kujifunza elimu hizo kwa vitendo, kwa kutumia vifaa katika kuendelea kujifunza.

Hapa ni shuleni kwa ajili ya elimu ya mafunzo na vitendo kama zinavyojulikana kama "vacational and technical education center" ambapo mwanafunzi anaonekana akiwa anatumia mashine au anajifunza juu ya jambo fulani sehemu hii inaonekana kuna mashine nyingi hivyo wanafunzi wanaweza kujifunza kivitendo zaidi.

Hii ni shule ya ufundi pamoja na vitendo, wanafunzi wakiwa wanajifunza kwa vitendo zaidi, huku mwalimu akionekana katikati yao akiwaelekeza juu ya ujenzi wa kitu fulani kwa kutumia mbao, huku wanafunzi wakimwangalia na kumsikiliza kwa makini.

Hii ni shule ya ufundi . Ambapo wanafunzi walio valia majaketi au maovalori ya rangi ya bluu, wanaonekana kujifunza kivitendo zaidi, huku kila mmoja akionekana akiwa anafanya jambo lake.

Hii ni elimu ya watu wazima ya mafunzo ya vitendo ikiwa inatolewa kwa baadhi ya vyuo nchini tanzania au nchi za afrika mashariki au koleji, mwanafunzi alievalia ovaroli, anonekana akiwa anaendele na shughuli zake, za vitendo kwa mafunzo yake.

Hii ni shule ambapo elimu ya kiufundi na kivitendo hutolewa kwani wanafunzi wanaonekana wakiwa wamevalia maovaloli yao, huku kila mmoja akiwa na chombo chake au divise kama simu na vinginevyo huku wakiwa na vifaa vya kutengeneza na kuangalia simu hizo.

Hiki ni chumba ambacho anaonekana mwanafunzi aliyevalia koti la bluu, akitengeneza au kurekebisha vifaa mbalimbali vya kielektroniki, shule hii ni kwa ajili ya elimu ya ufundi.

Hii ni shule ya ufundi stadi pamoja ni vitendo ambapo wanafunzi wanaonekana wakisoma kwa pamoja kwa kutumia kompyuta za mezani na kompyuta mpakato, huku mwalimu akipita na kuwaelekeza au kuwasimamia juu ya jambo fulani.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo, huku wakionekana wakiwa darasani au maktaba au sehemu nyingine ya kujisomea, wakiwa wanajifunza kwa vitendo zaidi.

Hii ni shule maalumu kwa ajili ya ufundi, ambapo wanafunzi wanaonekana wakiwa wanarekebisha vifaa kama simu na vifaa vingine. Wote wakiwa wamevaa makoti au maovaroli ya rangi ya bluu.

Hii ni elimu ya ufundi ambayo anaonekana mwanafunzi akirekebisha gari huku akiwa amevalia vazi maalum, eneo hili mara nyingi hupatikana katika nchi za Afrika mashariki ikiwemo Tanzania pia.

Hii ni shule ya ufundi na ustadi, kwani wanafunzi wanaonekana wakiwa wamevalia maovaroli, huku wakirekebisha vifaa mbalimbali kama vile simu, huku kila mmoja akiwa ameketi katika eneo lake, kama ambavyo madarasa haya yanaonekana.

Hapa ni darasani ambapo elimu ya ufundi stadi pamoja na vitendo vinaonekana ikitolewa wanafunzi wawili wanaonekana wakiwa wakiendelea kujifunza kwa vitendo, wakiwa wamefungua mashine hivyo na kuendelea kuitengeneza, huku pembezoni mwake ikaonekana ukiona mashine nyingi kama vile kompyuta na nyinginezo.

Hii ni shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo, wanafunzi wanaonekana wakiwa wanajifunza zaidi kivitendo, huku wakitumia kompyuta za mezani au jina lingine kama "desktop" wanaonekana wakisoma kwa pamoja.